Wanadada hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda au soka. Kwenye uwanja huu, wanadada hawa wanaonekana kujitayarisha ili waweze kuingia kwenye uwanja na kusakata mpira wao. Hawa wanadada au wachezaji hao wanapewa mawaidha na kochi wao anayewaambia wanafaa kupata ushindi.

Jengo hili ni baadhi ya majengo yanayotoa huduma za serikali nchini Kenya. Kwenye jengo hili kuna huduma za serikali ambazo hutolewa kwa wananchi. Baadhi ya huduma hizo ni kama vile unapotaka kupata cheti cha kuzaliwa, bima ya afya na huduma zingine za serikali. Kuna watu ambao huudumia wananchi hapa.

Uwanja huu kuna huduma za serikali zinazoendelezwa. Huduma hizo ni za kuwashughulikia wananchi hawa ambao wamekuja kupata huduma za serikali. Huduma hizi ni kama vile kupata bima ya afya, kupata cheti za watoto kuzaliwa na pia vile kuhudumiwa kwa kupewa mikopo za serikali.

Uwanja huu kuna wachezaji wa mpira wa kandanda au soka. Wachezaji hawa wamo uwanjani kwa kucheza mpira wao, pia hawa wachezaji wanashabikiwa na mashabiki wao ambao wamebeba bendera na pia kuvalia jezi za timu zao, wachezaji hawa wanaonekana kuwa na mbwembwe zaidi kutokana na kushabikiwa zaidi.

Jaji huyu mkuu wa mahakama kuu ya taifa ya Kenya ambaye ni Bi. Martha Koome, anaonekana kuapa kwa kufanya kazi yake kwa njia inayofaa. Jaji huyo ameishika biblia mkononi na kando yake kuna mwanamke na pia kuna mwanaume ambaye wanashuhudia naye anapoapa na kupewa majukumu ya kazi yake.

Kwenye jengo hili kuna chumba ambacho kinatoa huduma za serikali. Baadhi ya wananchi wametembelea hii sehemu au ofisi hii ili kuweza kupata huduma hizi. Kuna wananchi ambao wameandikwa na serekali ili kufanya kazi ya kutoa huduma hizi kwa wananchi. Wananchi hawa wanataka huduma kama vile bima ya afya.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda au soka. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa na furaha zaidi baada ya kushindana mchuano wao. Wachezaji hawa wameshinda mchuano wao na pia kando yao kuna mashabiki ambao wamekuja kuwashangilia wanapocheza. Hii imewasaidia ili kuweza kucheza mpira wao.

Wanadada hawa ni wachezajiwa mpira wa vikapu. Wanadada hawa wanatoka kwenye timu mbili tofauti ambao wanaonekana kucheza mpira huu ili wakaweze kupata mshindi. Wanadada hawa wamevalia nguo nyeupe na pia nguo ya kijani. Wanasakata mpira huu ili wakaweze kupata mshindi na pia kuna mashabiki ambao wanatazama mpira huu.

Jengo hili kuna huduma za serikali ambazo zinatolewa hapa. Kuna wale watu au wafanyikazi ambayo wameajiriwa hapa ili kuweza kuwashughulikia wananchi ambao wanataka huduma za serikali. Huduma hizo ni kama vile bima ya afya, kupata cheti cha kuzaliwa na pia huduma nyingine.

Kwnye jengo hili kuna chumba ambacho kinatoa huduma za serikali, baadhi ya huduma hizi ni unapotaka kupata bima ya afya, kupata cheti cha kuzaliwa na pia cheti cha kufa, kupata cheti cha KRA pin na pia kushughulikiwa huduma nyingine za serikali wananchi hao wamepiga foleni ili kuweza kushughulikia.

Kwenye jengo hili kuna huduma za serikali zinazoendelezwa hapa. Kuna watu ambao wameandikwa na serikali ili kuweza kuwahudumia wananchi wanaotaka kupewa huduma za serikali. Huduma zinazopeanwa hapa ni kama vile unapotaka kupata barua ya kuzaliwa, bima ya afya na pia kujisajili na jamii.

Jengo ambalo linapeana huduma za serikali. Kwenye jengo hili kuna wahudumu wa serikali ambao wanasaidia wananchi ili kuweza kupata huduma za serikali. Huduma hizi za serikali nikama vile kupata bima ya afya, kupata mkopo kutoka kwenye serikali ambao unaweza kuwasaidia kulipia watoto wao.

Kwenye uwanja huu kuna huduma za serikali zinazotolewa hapa. Kuna maafisa wa serikali ambao wamejitokeza ili kuwasaidia wananchi hawa. Wananchi hawa wanaweza kusaidiwa kwa utaratibu ili wakaweze kupanga foleni na kusaidiwa ili kupata huduma hizo za serikali.

Vijana hawa ni wachezaji wa mpira wa vikapu. Wachezaji hawa wamo uwanjani ili kuusakata mpira wao. Kati ya vijana hao kuna wale ambao wamevalia jezi ya rangi nyeupe na wengine wamevalia jezi ya rangi nyeusi. Wamo uwanjani kuusakata mpira huu ili wakaweza kupata mshindi.

Kwenye jengo hili kuna chumba ambacho kinatoa huduma za serekali. Wananchi hawa wamepiga foleni na kuketi ili wakaweze kupata huduma hizi za serekali. Kuna wafanyikazi ambao wameandikwa na serekali kwa kutoa huduma hizi za serekali kwa wananchi hawa. Huduma zinazotolewa hapa ni kama vile kupata bima ya...

Kwenye jengo hili kuna chumba ambacho kinatoa huduma za serikali. Hapa mbele kuna sehemu ambayo unapotaka kupata habari yoyote unatembelea hiyo sehemu. Huduma zinazotolewa hapa ni kama vile kupata cheti cha kuzaliwa na pia cheti cha mtu aliyekufa. Pia unapotaka kupata bima ya afya unatembelea jengo hili.

Kwenye jengo hili kuna ofisi za huduma za serekali. Mwananchi anapotaka kupata huduma hizi anatembelea jengo hili ili akapewa huduma hizi. Kuna watu ambao wameandikwa na serekali ili kuweza kuwasaidia wananchi kupata huduma hizo kama vile bima ya afya na cheti cha kuzaliwa.

Kwenye uwanja huu wa Kasarani, kuna hafla au shughuli ya serikali inayoendelezwa hapa. Shughuli hiyo ni ya kumwapisha rais wa tano wa taifa la Kenya. Kando ya rais huyo kuna bibi ya ambaye ni Bi Rachael Ruto. Rais huyo amebeba Bibilia mkononi ili kuonyesha kuwa anaapa kwamba ataiongoza nchi hii kwa amani.

Kwenye jengo hili kuna chumba ambacho kinatoa huduma za serikali. Kwenye chumba hicho kuna wananchi ambao wamekuja kupata huduma hizi za serikali na wanaonekana kuwa na mpangilio kwa kupiga foleni na wananchi ambao wameajiriwa hapa ili kuweza kuwashughulikia wananchi wenzao kwa kupata huduma hizo za afya.

Kwenye jengo hili kuna jumba ambalo kunatolewa huduma za serikali. Huduma hizo za serikali ni kama vile unapotaka kupata cheti cha kuzaliwa, bima ya afya na pia vile shughuli nyingine za serikali. Kuna wananchi ambao wametembelea sehemu hii ili wakaweze kupata shughuli hizi za serikali.

Kwenye uwanja huu kuna hafla au shuguli ya serekali inayoendelezwa hapa. Shughuli hiyo ni ya kumuapisha aliyekua rais wa nne wa taifa la Kenya. Kando yake kuna bibi yake ambaye ni Bi. Magret Kenyatta. Bwana Uhuru Kenyatta anaapa na kubeba biblia hii mkononi na kuonyesha kwamba atawafanyia wanachi kazi.

Kwenye uwanja huu kuna shughuli za zinaendelezwa hapa. Uwanja huu umejaa watu waliokuja kuona mashindano ya wanariadha. Wanariadha wanajipanga ili kuweza kucheza au kukimbia mbio zao ili waweze kuwa washindi. Unaposhiriki kwa kukimbia unaweza kuwa mshindi na kupata pesa zako ili kuweza kujisaidia.

Hawa ni wachezaji ambao wako kwenye uwanja . Wachezaji hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda au soka. Wachezaji hawa wamevalia vinyasa vyeusi na shati ya rangi ya samawati. Wachezaji hawa wanaonekana wako tayari kuingia uwanjani. Kwa hivyo wanaomba ili waweze kuingia uwanjani kuanza mchezo wao.

Jengo ambalo linapeana huduma za serikali. Jengo hili lina wafanyikazi ambao wanaeleza wananchi jinsi ya kupata huduma zao za serikali. Ukitaka huduma za serikali kama vile kupata cheti cha kuzaliwa, barua ya kuzaliwa au barua ya bima ya afya unaweza kutembelea jengo hili la huduma ya serikali.

Mashabiki hawa ni mashabiki wa mpira wa kadanda ambao wanashabikia timu ya bandari. Wanaonyesha furaha yao kwa kubeba mabango inayoonyesha kwamba hawa ni mashabiki wa timu hii ya bandari. Wamefurahia timu yao kucheza uwanjani ili kucheza mpira.

Wachezaji hawa wa timu ya ligi kuu ya Harambee Stars wanatuonyesha walienda na furaha baada ya kushinda ligi kuu yao nchini Kenya. Wanatuonyesha furaha yao kwa kuinua kikombe cha uonyesho kutokana na ushindi wao. Wanatuonyesha kuwa wamevalia jezi zao za nyongezo.

Vijana hawa wawili ni wachezaji wa mpira ya soka au mpira ya kandanda. Wachezaji hawa wanaonekana kucheza mpira huo wa kandanda kwa kutumia miguu. Hawa wachezaji wamevalia nguo za rangi tofauti kama vile rangi ya samawati na rangi ya kijani kibichi.

Ambaye amevalia mabango ya kunyesha ni siku za kampeni. Mabango haya yameandikwa kura kwa Moi, kuonyesha kwamba anataka au wanataka Moi kuwa rais wao. Moi anasimama kuwa rais kwa chama cha KANU ambapo anasimama na kutumia mnyama aliye ni jogoo.

Hapa kuna sehemu ya ardhi ambapo tunaona kuna mchipuko au uharibifu wa ardhi. Sehemu hii kunaonekana kutupwa taka ya aina mbalimbali na kwenye sehemu hii kuna mto ambao unapita. Maji haya yanaonekana kuchafuliwa na taka ambazo zinatupwa sehemu hii ovyoovyo.

Hapa ni uwanjani ambapo shughuli za michezo zinaendelezwa hapa. Kwenye uwanja huu kuna shughuli ya mpira wa kadanda au soka unaochezwa hapa. Kunaonekana kuwa na mashabiki wengi ambao wamekuja kushabikia timu zao zinapocheza. Kuna mashabiki kama vile wa timu ya KDF na Gormahia ambao wamekuja kushabikia timu zao.

Mashabiki hawa wa mpira wa kandanda au soka wanaonekana wenye furaha nyingi, mashabiki hawa wanashabikia mpira kati ya Gor Mahia na Maranga, mashabiki hawa wanaonekana ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia ambapo wanaonekana kuwa wana kwikwi nyingi ambazo zinaweza kusaidia timu yao ili waweze kushinda.

Sehemu hii ni sehemu iliyo kando ya barabara. Kwenye sehemu hii kunaonekana kwamba wananchi hawa wamefanya uchafuzi wa mazingira hapa. Wametupa takataka kila mahali. Mfano wa taka iliyotupwa hapa ni kama vile chupa iliyovunjika, karatasi, nguo zilizozeeka na taka ya aina mbali mbali.

Kuna daktari na mgonjwa, ukiangalia daktari amevalia glavu amejaribu kumdunga mgonjwa sindano kwenye kidole chake ili kupata damu, damu hiyo itamsaidia daktari ili kwa kupima kwa kuweka kwenye vipimo ili kutathmini ni ugonjwa upi ambao mgonjwa anaweza kuwa anao ili akashughulikiwe kwa matibabu.

Jengo hili kuna ofisi ya serikali ambapo shughuli za huduma wa serikali zinaendelezwa. Kuna wale watu ambao wameajiriwa hapa ili wasaidie wananchi kufanya shughuli zao au kupata huduma za serikali. Huduma za serikali zinazotolewa hapa ni kwa mfano unapotaka kupata bima ya afya au unapotaka kupata cheti cha kuzaliwa.

Hawa ni mashabiki wa mpira wa kandanda au soka. Mashabiki hao wanashabikia timu yao ambayo ni timu ya Gor Mahia. Wamo uwanjani wakishabikia wachezji wa timu ya Gor Mahia inapocheza. Wanaonyesha furaha yao kwa kuinua mikono na kusifu wachezji wao ili waweze kucheza goli.

Wachezaji hawa ni wachezaji wa mpira wa vikapu. Kwenye uwanja huu kuna timu mbili ambazo zimevalia jezi tofauti. Timu ya kwanza imevalia jezi ya rangi nyeupe na nyingine imevalia jezi nyekundu. Wanadada hawa wanaonekana kuucheza huu mpira kwenye bidii sana ili waweze kupata.

Hili ni jengo ambalo linatumiwa kama afisi za serikali. Huduma za serikali hutolewa hapa. Kuna wale watu ambao hushughulikia wananchi . Unapotaka kupata huduma kadhalika za serikali unatembelea hili jengo. Kuna huduma kama vile unapotaka cheti cha kuzaliwa, bima ya afya na zinginezo.

Kando ya barabara hii kuna shughuli ambayo ni ya serikali ambayo inaendelezwa hapa .Kuna wafanyikazi wa serikali ambao wanawasaidia wananchi ili kuweza kupata maagizo fulani. Wakazi hawa wamejitokeza kwa wingi ili kuweza kusajiliwa na wafanyikazi wa serikali hawa wengine.

Timu hizi mbili zimo uwanjani ambako kuna mashindano kati ya timu iliyovalia jezi ya rangi nyeupe na timu iliyovalia jezi ya rangi ya samawati. Timu hizi mbili zinacheza mchezo wao wa kushindana ili kuweza kupata mshindi ni nani. Tunaona mchezaji aliyevalia jezi ya rangi nyeupe ameumiliki.

Mashabiki wa mpira wa soka au mpira wa kandanda. Mashabiki hao wamo uwanjani wanawashabikia wachezaji au timu zao. Mashabiki hawa wana furaha na mbwembwe nyingi ambapo wanashabikia na kupiga kelele ili kuwapa wachezaji wao morali au motisha ili timu yao iweze kupata ushindi.

Hii ni ofisi ambayo inatoa huduma za serikali. Huduma zinazotolewa kwenye ofisi hii ni unapotaka pasipoti ya kusafiri kwenda nchi nyingine unakuja hapa na kushughulikiwa. Inaonekana kuna mwananchi ambaye amekuja ili kuweza kupata cheti cha kusafiri kutoka nchi yake kwenda nchi nyingine.

Vijana hawa nchi ya Kenya wanabeba karatasi iliyochapishwa picha ya Bwana Raila Odinga na jina la Bwana Kalonzo Musyoka. Huu ni mwaka wa elfu mbili na kumi na saba ambapo Raila alitaka kusimamia kiti cha urais nchini Kenya. Vijana hawa wanajaribu kufanya kampeni ili kutaka Raila kuwa rais wa nchi ya Kenya.

Kwenye jengo hili kuna sehemu ambayo huduma za serikali zinatolewa hapa, huduma zinazotolewa hapa ni kama vile unapotaka kupata bima ya afya au cheti cha kuzaliwa unatembelea jengo hili, hapo mbele kuna mama mbaye na washughulikia wananchi wanapokuja kupata huduma hizo za serikali.

Hili ni jengo ambalo ni jengo la benki. Kwenye benki hii kunaonekana kuna wananchi wengi ambao wamekuja kushughulikiwa shughuli mbalimbali kwenye benki hii. Kwenye benki unaweza kuja kutoa pesa, kuweka pesa, kufungua account yako unapotaka kuanza kuweka pesa.

Wachezaji hawa ni wa mpira wa kandanda au soka. Wachezaji hawa wanamenyana dhidi yao. Timu ya kwanza imevalia nguo ya rangi ya kijani na ingine nguo ya rangi ya samawati. Wanaonyesha jinsi wanavyosakata mpira wao wakiwa na nguvu na muhimu zaidi.

Huyu ni aliye kuwa rais wa nne wa taifa la Kenya Bwana Uhuru Muigai Kenyatta. Rais huyu amefwata nyuma na mlinzi wake wa usalama, pia ameambatana na maafisa wakuu walio serikalini ili kuweza kukagua miradi inayoendeleza serikalini ili kuiongoza nchi ya Kenya kwa njia inayofaa.

Wachezaji hawa wamo uwanjani kuna timu mbili tofauti, kuna timu ya Gor Mahia na timu ya Harambee Stars ambayo inaonyesha wanacheza ligi kuu ya nchi ya Kenya, wanashiriki katika kombe hilo ili kupata mshindi. Wachezaji hawa wanaonyesha jinsi ambavyo wengine hucheza kwa njia isiyofaa na kuumiza wenzao.

Wachezaji hawa wa mpira wa vikapu wanaonekana wenye furaha sana mno. Wachezaji hawa wanatuonyesha kwamba wamepata ushindi kwa kubeba kikombe chao cha ushindi juu. Wachezaji hawa wako pia na wafuasi au mashabiki wao wanaowashabikia wanapocheza mpira wao.

Wachezaji hawa wa timu ya valibali wamefurahi kwa kupata ushindi wao. Tunaona kuna kijana mdogo ambaye ameinua mpira wao wa valibali na pia tuna mkubwa wa timu yao ambaye amebeba kikombe cha ushindi na pia wachezaji wote wamevalishwa medali kwenye shingo zao ili kuonyesha kwamba wao ni washindi wa mchezo huo wa valibali .

Hii ni afisi ya Huduma za serikali ambapo kuna wasaidizi ambao wanasaidia wananchi kwa kupata huduma za serikali kama vile unapotaka cheti cha kuzaliwa, cheti cha kufa, unapotaka kupata bima ya afya na shughuli nyingine za serikali.

Kwenye jengo hili kuna huduma za serikali ambazo zinaendelezwa hapa. Kuna hawa wafanyikazi wa serikali ambao wanawashughulikia wananchi kwa kuwapea huduma za serikali. Huduma zinazoendelezwa hapa ni kama vile unapotaka cheti cha kuzaliwa, bima ya afya na shughuli nyingine.

Kwenye jengo hili kuna huduma za serikali zinazotolewa hapa. Kwenye jengo hili kuna wafanyikazi ambao wamawashughulikia wananchi ambao wanataka huduma za serikali kama vile kupata cheti cha kuzaliwa na kupata bima ya afya. Kwenye jengo hili kuna askari ambaye amekuja kupata huduma za serikali hapa.

Kwenye uwanja huu kuna shughuli ya michezo inayoendelea hapo, mchezo unaoendelea kuchezwa uwanjani ni mchezo wa kandanda au soka, kwenye uwanja huu kuna timu aina mbili ambazo zinacheza mpira huo ili wakaweze kupata nani mshindi, pia kuna mashabiki ambao wanashabikia timu zao ili wakaweze kupata ushindi.

Bwana rais aliyekua Rais wa taifa la kenya bwana Uhuru Kenyatta, bwana Uhuru kenyatta anaonekana mwenye furaha zaidi, anawasalimia viongozi wengine wakuu wa nchi wa Kenya, bwana rais huyo ndiye aliyekuwa rais wa nne wa taifa la Kenya.

Rais wa nchi ya Kenya Bwana William Ruto akiwa na mlinzi wake wa afisa, wameandamana na naibu wake wa rais Bwana Kindiki Kithure, pamoja na jaji mkuu wa mahakama ya Kenya Bi Martha Koome wakielekea katika uapishaji wa rais.

Huyu ni jaji mkuu wa mahakama kuu nchini Kenya. Amebeba bibilia mkononi kuonyesha kwamba anaapa atafanya kazi kwa usawa nchini Kenya. Kando yake kuna jaji au msaidizi wake na pia mkono wake wa kulia kuna mwanaume.

Sehemu hii ni sehemu ya hospitali ambapo kuna wananchi ambao wamekuja kushughulikiwa na daktari huyu, kwenye sehemu hii kuna meza ambayo daktari amekalia ili kuweza kuwasajili hawa wananchi ambao wamekuja kushughulikiwa, daktari huyo amevalia barakoa na kuna watu ambao wamepiga foleni hapo ili kuweza kushughulikiwa kwenye meza hiyo.

Hawa ni wachezaji wa timu ya Harambe Stars wako uwanjani wakicheza mpira na timu ambayo imevalia nguo ya rangi ya samawati. Wachezaji hawa wako uwanjani na mashabiki wanawashabikia. Wanaendeleza mchezo huu ili kufurahisha mashabiki wao.

Jengo hili ni jengo la serikali ambapo huduma za serikali zinatolewa hapa. Kwenye jengo hili kuna mama ambaye ameketi hapo ili kuweza kusaidia wananchi wanaotaka huduma za serikali kama vile kupata barua ya kuzaliwa, bima ya afya au shughuli nyingine za serikali. Kuna watu ambao wamepiga foleni ili kuweza kushughulikiwa na mama huyu.

Huyu ni naibu wa rais bwana Kindiki Kithure, anaonekana kuandamana na afisa wengine wa serikali kwa kutembelea huduma zake nchini Kenya. Anaonekana ambaye amechukuwa kadi ya mwanamke huyu amabaye amemleta mtoto wake kliniki ili kupata huduma za kiafya. Kindiki anaonekana kusoma kadi hiyo ya huyo mwanamke.

Sehemu hii kuna huduma za serikali ambazo zinaendelezwa hapa, ukiangalia kuna mtu anayeangalia iwapo shughuli hizi au huduma hizi za serikali zinaendelezwa kwa njia inayofaa au la. Kuna mtu ambaye amekuja kushughulikia vitu vyake au kupata huduma kutoka kwa serikali.

Huyu ni mchezaji wa timu ya Ulinzi stars inayoshiriki katika ligi kuu ya taifa la Kenya. Mchezaji huyu anaonekana kutuzwa jezi na huyu mwanaume ambaye ana furaha mwitu. Mchezaji anaonekana aliucheza mpira wake vizuri ili kutuzwa.

Wanadada hawa wanasakata mpira wao wa vikapu. Wanadada hawa wanaonekana wenye bidii zaidi na kucheja mpira wao vizuri. Kati ya wanadada hawa kuna wale ambao wamevalia nguo za samawati na wale ambao wamevalia nguo nyeupe. Wanadada hawa wanaweza kung'ang'ana ili kufunga magoli na kuwa washindi zaidi.

Afisa hawa wa huduma ya serikali wamekuja kuwasaidia wananchi kwa kuhakikisha stakabadhi zao ziko kwenye njia sahihi. Wananchi wamepanga foleni , wananchi pia wamevalia barakoa. Pia afisa hawa wa huduma za serikali wamevalia barakoa. Wananchi hawa wanawakilisha stakabadhi zao kwa huduma na afisa wa huduma. Afisa hao wanawakilisha hizo stakabadhi kwenye tarakilishi zao ili kupata.

Hii ni ofisi ya shughuli za huduma za serikali ambapo unapotaka kushughulikia shughuli zako au vyeti vyako vya serikali unaweza kuja mahala hapa. Unapotaka vyeti kama vile cheti cha kuzaliwa au cheti cha kupata kazi na cheti cha kupata bima ya afya unaweza tembelea huduma hii au ofisi hii ya huduma ya nchi.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia ambao wanajaribu kushabikia timu yao ya Gor Mahia inapocheza. Tena mashabiki hao wana mbwembwe zaidi kwa kujipaka rangi usoni na kubeba bendera za timu hiyo ya Gor Mahia. Wengine wamevalia jezi za timu yao ili kuonyesha uzalendo kwa timu yao na wengine wamevalia kofia vichwani na kufurahia timu yao inapocheza.

Wachezaji hawa ni wachezaji wa mchezo wa mpira wa kandanda au soka. Wachezaji hawa wamevalia nguo zao za rangi nyeupe. Wachezaji hawa ni wa timu ya kandanda inayojiita KDF. Wachezaji hawa wako tayari kuingia uwanjani kucheza mpira wao.

Miongoni mwa hawa watu kuna jaji mkuu wa mahakama kuu ya Kenya, bi Martha Koome na msaidizi wake. Pia kuna msimamizi wa bunge au mkubwa wa mbunge bwana Moses Wetangula na msaidizi wake, wakiwemo maafisa wakuu katika nchi ya Kenya.

Mashabiki hawa ni mashabiki wa mpira wa soka au kandanda. Hawa ni bashabiki wa timu ya taifa ya kenya ambayo inaitwa harambe stars. Mashabiki hawa wanaonekana wenye furaha mno sana. Pia wamebeba bendera ya kenya ambayo ina rangi nne. Rangi hizo ni rangi nyeusi, rangi nyeupe, rangi nyekundu na rangi ya kijani kibichi.

Mashabiki hawa wa mpira wanaonekana kushabikia timu zao. Mashabiki hawa wamefurika furi furi uwanjani ili kushabikia timu inayocheza uwanjani. Miongoni mwa hawa mashabiki kuna mashabiki ambao wamevalia nguo nyekundu, nguo nyeupe, nguo za kijani kibichi na wamebeba bendera za nchi ya Kenya kuonyesha kwamba wana uzalendo kwa timu yao.

Hii ni sehemu ya kupata huduma za serikali. Kuna wananchi ambao wamepanga foleni. Pia kuna askari ambaye anajaribu kuhakikisha wananchi wamefuata sheria. Kwenye jengo hili wananchi huweza kupata huduma za serikali kama vile kupata cheti cha mwenendo mzuri, kupata cheti cha bima ya afya na huduma nyingine za serikali kama vile kupata cheti cha kuzaliwa.

Wachezaji hawa wawili ni wachezaji wa mpira ya vikapu. Wachezaji hawa, mmoja ni mchezaji wa nchi ya taifa ya Kenya na mwingine amevalia nguo ya samawati. Wachezaji hawa wanaonekana kusakata mpira wake wa vikapu ili wakaweze kupata mshindi .Mchezaji huyu wa taifa la Kenya anaoneknana mwenye mbwembwe zaidi .

Hii ni mahakama ya Milimani ambapo ndio mahakama kuu nchini Kenya. Tunawaona majaji watatu wakiongozwa na mkuu wa majiji Bi. Martha Koome wakiwa na Bwana Ouko . Wako kwenye mahakama ili kutatua kesi mbalimbali zinazowakumba wananchi au zinazokumba nchi yake.

Kwenye uwanja huu wachezaji hawa wa mpira wa kandanda au soka wanaonekana kusakata mpira wao. Mashabiki hawa wanashabikiwa na mashabiki wao ambao wamefurika kwenye uwanja huo. Mashabiki hawa wanaonekana kuwa na furaha ili kuweza kushabikia timu zao ili zikaweze kupata ushindi.

Mashabiki hawa wa timu ya Gor Mahia ambayo inacheza kwenye ligi kuu ya kandanda nchini Kenya, wanaonyesha furaha yao kwa kushabikia timu yao inayoshiriki kwenye ligi kuu ya nchini Kenya. Wanaonyesha furaha yao kwa kushabikia timu yao kwa kubeba bendera za Gor Mahia na pia kuvalia tisheti ambazo zimeandikwa timu yao ya Gor Mahia.

Wanasiasa hawa wa chama cha ODM nchini Kenya wamejumuika pamoja ili kuhudumia wananchi kuhusu siasa au sera zao. Hawa ni wanachama ambao wanatafuta kura kwa wananchi ili kuweza kuwahudumia wananchi wanapopata kura hizo.

Hii ni sehemu ambayo huduma za serikali hutolewa. Kuna mtu ambaye amesimama hapo mbele anawaongoza wengine jinsi ya kuweza kupata vyeti vya kuzaliwa na pia watu ambao wamepoteza wanafamilia wao jinsi ya kuweza kupata vyeti vya vifo.

Wafuasi hawa ni wafuasi wa mwanasiasa ambao ameketi kwenye ukumbu huu ili kuweza kusikiliza hotuba ya mwanasiasa wao, wafuasi hawa wamevali ya nguo za rangi ya samawati na wakiwemo anawake na wanaume, pia wamevalia kofia za kuonyesha kwamba wao ni wanafuasi wa chama hicho.

Hili ni jengo linalotoa hudumu za serikali. Kwenye jengo hili kuna wahudumu ambao wanashughulikia wananchi ambao ni wahudumu wa serikali. Wananchi hawa wanapotaka hudumu za serikali wanakuja kwenye jengo hili ili kuweza kuhudumiwa na wafanyikazi wa serikali hawa.

Huyu ni rais wa tano wa taifa la Kenya. Kando yake kuna aliyekuwa naibu wake wa rais bwana Rigathi Gachagua. Pia kuna mkuu wa mahakama au jaji mkuu wa mahakama kuu ya Kenya Bi Martha Koome na pia maafisa wakuu wa nchi ya taifa ya Kenya.

Wanabiashara hawa wakiwemo wanawake na wanaume wanafuraha mno. Wamefurahi kwa kuweza kupewa miavuli na mheshimiwa Millicent Omanga. Miavuli inawasaidia wanapofanya shuguli zao za biashara hili kuweza kujikinga na mvua nyingi au jua inayowaka.

Jaji mkuu wa mahakama kuu nchini Kenya ambaye ni Bi Martha Koome, amesimama hapa anajaribu kuwahutubia wananchi kutokana na hujuma zinazotokana na huduma za serikali. Anajaribu kuelezea wananchi kwamba yafaa kuwe na umoja na ushirikiano kwenye taifa ili taifa liweze kusonga.

Hii ni sehemu ambapo watu wa serikali au wahudumu wa serikali wamekuja kupeana huduma za serikali. Kuna sehemu ambayo unajisajili ili kupata kitambulisho cha nchi, sehemu inayofuata ni sehemu ya kujisajili ili upate cheti cha kuzaliwa na sehemu inayofuata ni usajili ili upate bima ya afya.

Kwenye uwanja huu kuna huduma za serikali zinazoendelezwa hapa jinsi zilivyoandikwa kwenye ukuta wa jengo hilo, huduma hizi zinapeanwa kwa wananchi ambao wamepiga foleni hapo ili wakaweze kuhudumiwa, miongoni mwa hao watu kuna wamama walio waja wazito, wamama walio na watoto wachanga na pia wanaume.

Wachezaji hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu, wachezaji hawa ni wachezaji wa timu ya Kenya. Hawa wachezaji wamepanga foleni kuonyesha kwamba wapo tayari kuingia uwanjani ili kusakata mpira au mechi yao. Wachezaji hawa wamevalia nguo ya rangi nyeupe na kijani kibichi.

Jengo hili kuna watu ambao wanawashughulikia wananchi. Watu hao wanatoa huduma kwa wananchi. Wanatoa huduma mbali mbali kama vile kusajili wananchi na kuwaitisha vifaa vyao kama vile vyeti vya kuzaliwa. Wahudumu hawa wa serikali wamevalia barakoa na nguo ambazo zinaonyesha kwamba wao ni wahudumu kutoka serikalini.

Mchezaji wa mchezo wa kandanda au soka. Wachezaji Hawa wamo uwanjani na wanacheza .Timu Moja ni timu ya Harambee Stars inayowakilisha nchi ya Kenya kwa mashindano ya mpira wa kandanda au soka. Wachezaji wa Kenya wamevalia nguo yenye rangi nyekundu.

Mwanamke huyo ndiye jaji mkuu wa mahakama kuu ya nchi ya Kenya Bi Martha Koome. Amebeba bibilia mkononi ili kuapa kwa kufanya kazi yake kwa bidii, uadilifu, na uaminifu. Mwanamke huyu ndiye anayeongoza koti kuu iliyo mahakamani nchini Kenya.

Hapa ni uwanjani ambapo tunaona kuna wachezaji wa timu mbili. Kuna wachezaji ambao wamevalia nguo za rangi ya kijani. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa na mbwembwe za kusakata mpira huo wa kandanda. Pia kuna mashabiki ambao wamefurika kwenye uwanja huu kushambikia timu zao.

Kwenye uwanja huu kuna shughuli ya serikali inayoendelezwa hapa. Shughuli hiyo ni ya kumuapisha rais wa tano wa taifa la Kenya. Kando yake kuna bibi yake ambaye ni bi Rachel Ruto. Shughuli hii inafanywa na majaji saba wa mahakama kuu wa taifa ya Kenya.

Jengo hili ni jengo ambalo linaonyesha sehemu hii ni mahakamani. Kuna majaji saba ambao wanashughulikia kesi za watu mbalimbali kwenye mahakama hii. Majaji hao wamevalia nguo zao za kazi ilikuweza kutatua kesi mbalimbali zinazowakilishwa na walalamishi.

Huu ni uwanja wa serikali ambapo hafula ya serikali inaendelezwa hapa, hafula inayoendelezwa hapa ya serikali ni ya kuapisha rais, huyu ni aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya wa nne, rais huyu bwana Uhuru Kenyatta anaapishwa akiwa na bibi yake ambaye ni Margaret Kenyatta.

Wasichana hawa wanne ni wachezaji wa mpira wa vikapu. Hawa ni wachezaji wa taifa la Kenya ambao wanawakilisha nchi ya Kenya kwa mpira wa vikapu. Wanaonekana wenye furaha mno na hii furaha inasababishwa kwa kucheza mpira wao na kupata ushindi kwa kuiongoza nchi ya Kenya.

Hawa ni wachezaji wa timu ya kandanda au soka. Wachezaji hawa wamevalia nguo nyekundu na viatu vyeupe. Wachezaji hawa wanaonekana kujitayarisha ili kuingia kwenye uwanja kusakata mpira. Wachezaji hawa wanaonekana wenye kuwa na mbwembwe na wanatumai kuwa watashinda mpira huo.